Ni mtazamo wa mbele, wa jengo la ghorofa mbili lililo na muundo wa kisasa. Limejengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu na lina madirisha yenye fremu za kijani kibichi. Ngazi ya nje inayozunguka mbele kuna bendera iliyosimama kwenye kinara cha bendera.

Ni mwanamke mmoja akiwa katika ukumbi wa mazoezi wa nguvu akionekana akiwa tayari kwa shughuli za kupigana. Ana muda mfupi wa kuona na anavaa nguo za buluu. Pembeni yake kuna vifaa za uzito, vikiwa na wezi ambao wanaonekana wazi.